Wachezaji hawa wa timu mbili. Mwingine amevaa mwanaume mmoja kama ameshika mpira. Huu wakiwa wakicheza katika uwanja huo wa mchezo. Kande yako na fiti ya mashabiki hali hakuna mtu yeyote.

Hapa ni jumba la huduma. Pale kuna wafanyikazi ambao wameketi kwenye viti zao wakiwa wamevaa sare za kazi. Mbele yao kuna huenda ni kiongozi amesimama pale kama amevaa suti yake.

Hapa ni chumba la huduma ambapo wafanyikazi wameketi pale kama wamevaa sare zao alafu mbele yao kuna viongozi. Inaweza kuwa huyu ni kiongozi ambaye anawaelimisha na kuwafunza.

Wanaume ambao wamevaa shati moja huenda ni wa timu moja wakiwa wanakimbia katika kiwanja hiyo. Huenda wako tayari wakijitayarisha kwa mchezo inayokuja.

Hawa ni wachezaji, wachezaji wa riadha, ni wanaume watatu pale wakiwa wamevaa shati yao hapo mbele imeandikwa Kenya. Wanaonekana kuwa hawa ni watu ambao wametoka Kenya, halafu nyuma yake kuna mashabiki wengi ambao wamekuja kuhudhuria hiyo mchezo.

Hapa ni jumba la huduma, pale kwa viti kuna watu ambao wameketi kwenye viti wakiwa kwenye laini kungoja awamu yao ufike, ilhali kuna wengine wamesimama pale wakiwa wanasaidiwa.

Watu wengi wakiwa wamefurika pale alafu kuna maandishi ambayo yameandikwa pale Elzaia wakiwa wamesanyika kuna watoto, kuna wamama. Wote wakiwa pale uenda kuna kiongozi mmoja ambaye ako pale anawaongelesha.

Watu wengi wamekuja katika kiwanja wakiwa ni shabiki. Wengi wao wamevaa shati ambayo imeandikwa Kenya, huenda wamekuja kushangilia timu yao ya Kenya.

Watu wamefururuka kwa wingi kuna mama moja ambaye amejifunika katika mwavuli ambaye imeandikwa mama miradhi Millicent opana, alafu kando yake pale tena kuna gari ambaye imesimama.

Hawa ni timu moja ambao wamevaa sare zilizo fanana, wanaeza kuwa wameibuka ushindi maanake wamebeba sawadi kwa juu. Wao wameibuka kwa ushindi ambaye kulikuwa na mchezo wa ile.. wakaibuka mshindi.

Wanaume hawa wakiwa wamevaa sare zinalizo fanana, alafu shati yao imeadikwa kdf, hawa huenda ni wachezaji wa timu moja, wakiwa katika kiwanja kujitayarisha kucheza katika mchezo unakuja.

Hawa ni viongozi kadhaa ikiongozwa kuna jaji kuu wa sheria wa nchi wa Kenya, Martha Koome, yeye akiwa anawasalimia hawa viongozi wenzake.

Hapa ni katika hema. Pale kuna wafanyakazi wa huduma ambao wamevaa sare zinazofanana shati yao nyekundu. Alafu pale tena kwa fiti kuna wafanya kuna watu ambao wamekuja ili kupewa ama kutumulishwa.

Hawa ni timu moja, wote wamevaa sare zinazofanana wakiwa katika uwanja, wote wamejiunga kwa kikundi wanaeza kua wanaomba ili waweze kuanza, timu ya ama mchezaji wa mpira wa mguu. Alafu wameongozwa na kiongozi ambaye amevaa shati tafauti

Wachezaji hawa ambao wamevaa sare zinazofanana wamevaa shati lao nyeusi, wakiwa wameshika bendera ya Kenya huenda wameebuka ushindi no wonder wameshangilia.

Wanariadha hawa wakiwa katika kiwanja ,wote wakiwa wanashindana hawa ni wanaume ,kando yao kuna mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti na upendo kwa hawa wanariadha.

Kwa hii picha kuna haji kuu jaji kuu ambaye anaitwa Martha koome, anayekuwa mkubwa wa sheria ya nchi ya Kenya alfu kando yake kuna viongozi wenzake wakubwa wakiwa wamekuja kuhudhuria tana Kwa pale kuna bendera ya Kenya imewekwa pale nyuma yake.

Hapa kuna mwanamume mmoja ambaye amekaa pale huenda pale ni siku ya uchaguzi. Mbele yake kuna msichana mmoja ambaye ametoka kuifanya uchaguzi. Alafu kuna tena mwanamume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeusi akiandika.

Chumba hili ni chumba la Huduma Center. Mbele yake kuna wanafanyakazi ambao wamevaa sare wakiwa wamesimama pale alafu kando yao kuna mama mmoja ambaye pia huenda anawaelimisha anawasomesha jinsi kazi inaenda pale.

Huyu kwa picha tunaona mwanamke mmoja amevaa nywele zake ni kidogo, amesimama pale ama amepikapika pale. Ako pale kama ameshika spika yake akiongea anaweza kuwa anatoa hotuba yake.

Vitambulisho hivi ikiwa iko tayari kubebwa manake wameweka kwa vikundi. Inaweza kuwa watu walikuwa wamekuja wakaitengeneza vitambulisho hizi. Iko tayari kupelekwa ambapo watu wenyewe wataikujia.

Hapa ni jumba la huduma ambapo wafanyakazi ambao wamevaa sare zinazofanana, wamevaa shati lao nyekundu wamekaa pale, alafu hapa kuna watu ambao wamekuja kwa wingi wamekaa kwa vitu, kwa laini wakigonja wamu wao.

Wachezaji wa timu mbili wakiwa katika kiwanja wakicheza ama wakishindana katika mchezo wao wa mpira wa mkuu. Kuna mpira katikati. Pale kwa michezo wakiwa wamevaa sare tofauti.

Watu ambao wakiwa katika barabara wakikimbia wote wamevaa shati inayofanana katikati pale kuna basi ama kuna gari ambayo kwa rangi yake nyekundu inapita.

Hawa ni wachezaji wa timu moja wakiwa wamefaa sare zinazofana isipokulwa moja ambaye inawezakuwa ni goal keeper , wengine wameinama na wengine wamesimama wao wamepika picha kabla ya mchezo ianze katikati wa mchezo.

Wanaume wanne ,mbili wakiwa wamevaa nguo ya kazi lao na kuna wawili ambao wamesimama. Kuna mmoja ambaye anapewa kitambulisho chake cha Kenya.

Kwa hii picha ofisini kuna mama mmoja amekaa pale ameshika komyuta, nyuma yake kuna mwanaume mmoja amevaa suti, alafu kando kuna bibi mmoja wa kiongozi mkuu anajulikana kama Raila, ye amekaa pale akipigwa picha ama paspoti inayoitajika.

Kiongozi mmoja kwa jina lake Raila, akiwa amesimama pale. Mbele yake kuna mwanaume mmoja pia amevaa suti ,alafu kuna mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti kama ameshika mashine yake ama kompyuta yake.

Watu wengi wakiwa katika chumba ile ,wengine wameketi katika hizo vitu huenda wakiwa katika laini wakingonja ipungue ili ifike zamu wao.

Hawa ni wachezaji wa timu moja, Wote wameiva sare zinazo fanana wote wako katika kiwanja wakiwa wanasherekea ama wakiwa wametoka baada ya kucheza mchezo yao ya mguu, Halafu pale kuna mashabiki wengi ambao wamekuja ili kuonyesha sapoti upendo kwa ile timu wangetaka kuepuka ushindi.

Mwanaume moja ambaye amevaa huenda ni tikiti yake akiwa pale amesimama katikati ya magari. Kuna magari tofauti ya rangi tofauti zikiwemo black halafu pale kona tena kuna watu amabo wameketi.

Watu wengi wamekuja kwa wengi hili kuonyesha sapoti na upendo katikati kile kulichokua kimetendeka apo kuku inje, wamesimama wote uku wakimerusha mikono zao.

Hawa kuna watu ambao wamevalia sare zinazofanana na mbele yao kuna keki. Hawa wanaonyesha kuwa ni watu wanasiasa ama viongozi ambao wanapigania ama wako katika siasa na pia maanake wamevaa shati ilyoandikwa yo.

Watu hawa wakiwa ni mashabiki wakiwa katika kiwanja ,wote wamekuja kuonyesha upendo na sapoti kwa kile timu ,pale mwisho kuna ambao wamevaa shati lao la Kenya wakiwa wamesimama kuonyesha upendo.

Hawa ni wachezaji wa timu moja, wote wakiwa wamevaa sare zinazofanana, inaweza kuwa wameibuka ushindi manake wameshika zawadi yake na kupeperusha juu. Wanaweza kuwa wametoka kucheza mchezo yao ya mpira ya mkono ya mguu na wameibuka mshindi.

Jaji kuu wa Kenya akiwa amevaa nguo yake ya kazi alafu kando yake kuna rais wa Kenya. Wote wakiwa wanazungumza wanapiga gumzo rais aliyekuwa wa Kenya akiwa amevaa suti yake nyeusi.

Mwanaume moja akiwa ni raisi wa Kenya, akiwa amevaa suti lake akiwasalimia jaji mkuu jaji hawa wamevaa sare nyuma yake kuna jaji mkuu ya Kenya Martha Koome.

Kwa hii picha kuna mashabiki ambao wamevaa sare zinazofanana. Shati yao imeandikwa Tusker. Huenda kuwa wao wamekuja kusopoti timu yao ya Tusker na kuonyesha upendo wakitamani hii timu ya Tusker uipuke ushindi.

Kwa hii picha kuna wafanyakazi wa huduma ambao wamekuja katika kijiji wanaandika alafu kando yao kuna watu ambao wamekuja kwa wingi kupanga laini ili waeze kuhuduriwa.

Hizi ni vitambulisho mingi ambayo inazekuwa iko tayari. Watu wamekuja hapa huduma ili kufanya kusaidiwa kutengeneza huduma, kitambulisho ama iko tayari, zimerudi na iko tayari kupea watu.

Watu ambao wamekaa pale kwenye viti za huduma. Pale kuna watu wasichana na kuna wanaume wakiwa wamekua, huenda wako katikati ya laini wakingoja awamu yao ifike.

Hapa ni chumba la ofisi la huku. Pale kuna askari mmoja akiwa anapita pale. Alafu kwa konta kuna watu ambao wamesimama pale wakipanga laini. Ili alafu kuna watu wameketii kwenye viti wakipanga laini.

Jumba hili ni jumba la huduma ambapo wafanyikazi, wasichana wawili ambao wamevaa sare wamesimama. Kando yake kuna baba mmoja ambaye amevaa suti. Alafu pale kuna mfanyikazi amekaa kiti akiwa anashika kompyuta yake ya rangi nyeupe.

Kitambulisho kwa kikundi. Hizi kitambulisho ambazo zikiwa labda ziko tayari wenyewe wakuja wachukue. Zikiwa zikuwa zimepelekwa wakaitengeneze.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti lake akiwa pale amesimama kama ameshika bibilia mkononi amesimama mbele ya spika nyuma yake kuna bendera mbili za kenya.

Hapa ni huduma, ambapo mbele yake kuna wafanyikazi ambao wamevaa sare ya rangi nyeupe, kando yake kuna msichana mmoja polisi ambaye amevaa sare zake amekuja ili kuweza kusaidika.

Watu mashabiki ambao wamekuja kwa wingi, ili kuonyesha sapoti kwa zile timu ambayo wengetaka kuebuka ushindi, kuna msichana moja ambayo ameshika anejifunika bendera ya kenya akiwa ameshikilia.

Watu wawili ikiwa ni mwanamke na mwanaume wamesimama mbele ya postal 2 halafu huko ndani kuna mfanyikazi moja ambaye amevaa sare zake akiwa pale akiwa anatulia makini.

Watu hawa wakiwa wamevaa nguo zinazofanana, wamevaa nguo nyekundu na kofia zao, ambayo imeandikwa hapo mbele Nairobi Gavana. Huenda hawa ni viongozi ama wanasiasa.

Computer hili likiwa kwa rangi yake nyeusi, mbele yake kuna maandishi alafu pale kuna mtu mmoja ambaye amekaa kwa kiti, huenda wakingoja laini.

Ofisi hii ni ofisi ya ripoti ambapo kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeusi na akavaa kofia lake, mbele yake kuna mtu ambaye anamsaidia pale ndani.

Mashabiki wamekuja kwa wingi wote. Kuna mama moja ambaye amevaa shati lake imeandikwa Kenya na amevaa miwani. Wao wamekuja kuonyesha supporti katika hilo timu ya Kenya

Hawa ni wafanyakazi wa huduma wakiwa wamevaa sare zao za kazi wao wamepiga picha mbele ya chumbani mwao ama ofisini mwao wakiwa wamesanyika kuna wanawake na wanaume.

Hapa ni ofisi ofisi huku inaweza kuwa ni kwa mwalimu ama wapo wamekaa mahali pamoja mbele ya kompyuta ambapo anawaelezea wanaume wawili wamevaa suti nyuma yake jinsi ya kufanya kazi ama anawaonyeshea orodha zinazofaa kufuatwa.

Hapa ni watu wamekaa kwenye chumba lao ndogo ama kwenye ofisi, hapa kuna kiongozi mmoja ambaye amevaa suti lake na akaweka tai na amevaa tena miwani, amesimama mbele ya watu ili kuwaeleza huenda anawahakikisha jinsi kazi inavyofanywa ama shughuli zote zinazohitajika kwenye hilo ofisi.

Hii ni mchezo wa mpira mchezo wa mpira hawa wako kwa timu mara mbili wakiwa mara mbili wakiwa wanashindana. Hapa wako karibu na koli. Alafu kuna koli wako wanasimama wakingoja mpira upigwe alafu pale mbele kuna watu waliokuja kwa wingi ili kusaidia timu yao kupea sapoti na upendo ili kuwaeza kuepuka ushindi.

Wachezaji wa timu moja, hawa Wachezaji wako katikati ya kiwanja wakiwa wamejiunga kwa kikundi yao moja wakisherekea. Huenda wakati ya kuanza kucheza haijafika ama wako katika katikati wakiwa wakiendelea kuicheza. Pale nyuma kuna wasapoti kuna watu waliokuja kupea upendo timu yao.

Hawa ni watu walikuwa wa timu moja wamevaa sare moja na huenda wameshinda katika hayo mazoezi wamefurahi wakiwa wamewekelea tropi Yao juu huku wamefurahi kwa kushinda.

Rais wa Kenya William samoei Ruto akiwa kwenye sherehe akipandishwa ama akipewa power ili akue raisi wa Kenya. Hapa kuna jaji mkuu ambaye anaona sheria ikifanyika tena hapa kuna mwanamke wake akiwa kama shuhudia ikielekea.

Hawa ni watu ambao wamekuja kusapoti timu yao wakiwa kwenye kando ya uwanja wakimpea supotitimu yao inayo kuwa inaelekea kucheza.

Hapa ni chumba, chumba hili ambalo watu wamekuja ili kuelezewa ,hapa kuna mwongozi ama mwalimu wao ambaye ameketi kwa kiti amevaa sare, huyu ndiye mkubwa ama yeye ndiye mwalimu anawaelezea hao wamama jinsi yeye ndiye anawaelezea jinsi ya kufanya ndio maana hawa wamama wamekuja kwa wingi ili kuelezewa.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa mpira, wakiwa kwenye kiwanja wakishindana. Hawa ni mbili waliokuwa wamevaa sare tofauti wakiwa wanashindana. Tena pale kando kuna watu waliokuja iliwasaidie hawa kumpea sapoti ama nguvu na upendo timu yao wanaotaka ile wakuwe washindi.

Jumba ili Ina watu wamekaa kwa kiti wakiwa kwenye laini wakingojea kuhudumiwa kwenye Huduma ya nchi ya Kenya wengine walimu ama viongozi wako pale wamevaa sare zinazofanana wakiwa wako wanangojea kuhudumia watu wenye wamekaa wengi wamesimama alafu pale kuna mapolis huenda wanashida wanahudumia ili watu waendelee kuhudumiwa.

Hapa ni ofisi kwa huduma, pale kuna kiongozi ambaye ameivaa sare na amevaa shati lake nyeupe, halafu hapa kuna wanaosikiliza ama wahudumiaji wamekuja wamekaa wanasikiliza vitu vile vinavyo endelea. Tena ama inaweza kuwa ni mkubwa wao anawaambia jinsi ya kufanya kazi na orodha zinazofaa kuifuatilia.

Wachezaji wa timu mbili, wakiwa kwenye kiwanja wanashindana. Hawa ni watu wa timu mbili wakiwa kwenye mshindanoi wanashindana kwa mchezo wa mpira. Alafu, kale kando kuna watu wamekuja kuisapoti timu yao ama wamekuja kuonyesha upendo kwa timu anayo inaitaka ushindi. Wamekuja kusappota ili timu yao ili iepuke ushindi.

Hawani wachezaji wa timu moja maanake wamevaa sare zinazofanana, wakiwa wamesherehekea wakiwa kwa uwanja. Huenda wamefunga bao ama wameshinda.

Hawa ni watu ama mashabiki, wamekuja kuisapoti timu yao kuonyesha upendo ili timu yao iweze kuibuka ushindi. Hawa ni watu wamekuja kuisapoti timu yao tofauti tofauti wako kando ya jukwa, wako kando ya uwanja. Inaeza kuwa wamekuja kuisapoti timu yao ama kiongozi wao wanaotaka kuongoza katika siasa inayofaa ama kura inayokuja.

Watu wamekuja wakakusanyika kwenye chumba la huduma wakiwa wanataka kuhudhuria mbele kuna wakubwa wanataka kihudhuria wale. Alfu pale wamekaa kitu wakiwa wamepanga laini wakingoja kuhudhuriwa.

Hapa ni ovisi ya kuhudumu na kuhuduma. Hapa ni ofisi ama ni hospitali ambabo ukiwa na shida ama unaskia maumivu yoyote wa mwili ama unaugua ugonjwa wowote unaenda unadhibiwa. Hapa unaenda alafu unadaidiwa kile unapewa dawa alafu unapimwa mwili.

Jaji kuu wa jaji ya kenya. Martha Koome ambaye amevaa sare zake za kazi kama ameshika bibilia yake na nyuma yake kuna bendera mbili za kenya akiwa ni kama swearing in anaingia katika hiyo ofisi.